Mwanaume amesimama karibu na sanduku la vazi na ameshikilia na chombo cha rangi ya kijani mikononi mwake. Amevalia koti nyeupe na barakoa ya buluu usoni. Nyuma yake kuna mirundo ya masanduku mengine yenye maandishi mbalimbali yakiwemo Coverx na anaonekana akiwa makini anapochunguza.

Daktari wa meno aliyevaa kanzu nyeupe, barakoa na glavu anamtibu mgonjwa kwenye kiti cha meno, akiwa na mto wa bluu chini ya kichwa chake. Mandhari ya chumba yanaonyesha chombo cha kompyuta, rafu za dawa na vifaa vya matibabu.

Eneo lenye mafuriko ambapo barabara nzima imejaa maji mengi ya rangi ya kahawia. Watu wengi wanaonekana kujaribu kupitia hapo. Mwanaume mmoja amesimama mbele akisukuma mkokoteni akiwa amevaa koti la bluu na kofia. Nyuma yake kuna gari la wagonjwa lenye taa za dharura zilizowaka.

Mtu amesimama karibu na bango kubwa la matangazo la rangi nyeupe na maandishi mekundu yanayosomeka; dawa za mapenzi, nguvu za kiume, kumfunga mke au mume dhidi ya hawa, pia lina namba ya simu, amevaa fulana ya buluu na kaptula ya samawati akiegemea fimbo.

Eneo la matibabu au utafiti ambapo mwanaume mmoja anapimwa shinikizo la damu. Wataalamu wawili wa afya wakiwa wamevalia kanzu nyeupe za maabara na barakoa za rangi ya samawati wanashirikiana kumhudumia mgonjwa huyo aliyevaa shati ya kijani.

Kundi la watu limeketi chini ya anga wazi wakisikiliza mtu mmoja. Wanaume na wanawake wamekaa kwenye viti vya plastiki na vya mbao na wengine wameketi kwenye benchi. Mzungumzaji akiwa amesimama mbele yao huku akitoa maagizo au hotuba.

Mtaalamu wa afya aliyevaa barakoa na koti jeupe anachomoa sindano, mgonjwa aliyevaa shati la mistari na kofia. Mazingira yanaonekana kuwa kituo cha huduma za afya, kilicho wazi, chenye paa la chuma na mwanga wa mchana. Mtoa huduma anaonyesha umakini katika zoezi la utoaji chanjo au tiba.

Wanawake wawili, mmoja akiwa amevaa mavazi ya upasuaji meupe, na mwingine koti refu jeupe, wamevaa vinyango vya upasuaji na glavu. Wote wanatazama kitanda kilicho na mgonjwa, ambaye wanahudumia. Wapo chumbani chenye mandhari ya hospitali, na dawa zinaonekana zimepangwa kwenye rafu.

Muguzi aliyevaa sare nyeupe anamsaidia mwanamke kushika mtoto aliyezaliwa hivi karibuni, akiwa amesimama karibu naye. Anamshika mkono kwa upole akionyesha utunzaji na mwongozo. Mtoto amefungwa kwa uangalifu kwenye blanketi na anaangaliwa kwa tabasamu kubwa.

Daktari aliyevaa koti jeupe yupo ndani ya chumba cha hospitali. Anashikilia na kutazama kifaa cha matibabu chenye umbo la baluni ya kijani. Nyuma yake kuna mashine za kupumua na vitanda viwili vya wagonjwa. Chumba kina mapazia yenye rangi ya kahawia.

Daktari wa meno wawili wanamhudumia mgonjwa, mmoja wao amevaa mavazi ya kijani na glavu nyeupe, huku akishikilia kifaa maalum cha matibabu ndani ya mdomo wa mgonjwa. Daktari mwingine anashikilia bomba la kunyonya mate au maji. Wote wawili wamevaa barakoa na miwani ya kujikinga, ishara kuwa wanafuta taratibu za usafi na usalama.

Madaktari wawili watibu mgonjwa mwanamke. Mmoja amevaa mavazi ya kijani kibichi na mwingine kanzu nyeupe ya daktari. Wote wawili wamevaa barakoa na wanatumia vifaa mbalimbali kutibu. Mgonjwa ameketi kwenye kiti cha meno akiwa amefunikwa na kitambaa cha buluu na anaonekana akitazamwa na wahudumu wote wawili.

Mkono wa mtu umeshika dawa mbili chupa moja nyeupe na nyingine yenye kifuniko nyekundu juu yake. Kando kuna kibeti kidogo chenye vidonge vichache. Zote mbili zina maandishi ya Kiingereza. Nyuma ya mkono kuna karatasi nyeupe yenye nembo.

Daktari wa meno aliyevaa glavu na vazi la upasuaji, amesimama karibu na kiti cha mgonjwa aliyevaa fulana ya buluu, huku akishikilia koleo lililo na jino lililong'olewa, mdomo ukiwa wazi baada ya upasuaji mdogo. Chumba kina kuta za kijani.

Mwalimu wa kike amesimama mbele ya ubao mweusi darasani, uliojaa maandishi na michoro inayohusiana na somo. Ametabasamu na ameshika sodo nyeupe iliyo kwenye chupi mkononi mwake akionekana akiwafundisha wanafunzi. Amevaa fulana nyeupe ya mikono mifupi na suruali ndefu ya samawati.

Chumba cha rangi ya samawati kilichojaa mwanga wa asili, kina vitanda maalum vya watoto wachanga, kila kimoja kikiwa na mashine za kupima na kudhibiti hali ya mwili. Wauguzi wawili wamevaa sare za hosipitali na glavu, mmoja akishikilia faili huku mwingine akimtazama kwa makini.

Mwanamke mmoja anatumia kisima kilichojengwa kwa ustadi kwa furaha. Amevaa mavazi ya kijani na kichwani ana kofia ya kitamaduni ya waridi. Anacheka na kufurahi wakati anachota maji. Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri na mwanga wa jua unaangaza.

Watu wawili wanatembea kwa miguu kupitia mtaa uliojaa mafuriko huku maji yakiwafikia miguuni. Mmoja wao amevaa koti la mvua la rangi ya kijani. Wanatembea kwa mwendo wa polepole wakiwa na vifaa vya kujenga mikononi mwao. Maeneo ya pembeni yanaonekana kuwa na nyuma za kambi za muda huku mandhari ya mvua ikifunika kila sehemu.

Mwanamke aliyevaa nguo ya hospitali ya rangi ya samawati yenye mistari myeupe amesimama kando ya kifaa maalum cha kuhifadhi watoto. Yuko makini akifungua sehemu ya mbele ya kifaa hicho kwa mikono yake miwili. Akitazama mtoto aliye ndani ambaye amelazwa juu ya kitanda cheupe.

Jengo limeanguka likiwa limejaa vifusi vya mawe na vifaa vingine vilivyovunjika. Ambapo watu wamesimama karibu wakitazama hali hiyo. Mmoja wao anashikilia simu ya mkononi akipiga picha la tukio hilo la janga. Wengine wanatazama huku wakitembea karibu na kifusi kilichozunguka.

Chupa ya plastiki imesimama juu ya meza iliyozungukwa na vitu mbalimbali vinavyotumika katika sherehe za kimila. Vifaa vivi vinaonyesha matumizi ya ampu ya kiasili na vyombo vya kimila katika utamaduni wa baadhi ya jamii. Mandhari ya nyuma ni nyekundu ikionyesha hali ya utaratibu wa tamaduni na ibada.

Mama ameketi na amekaa kwenye kiti cha hospitali huku akimshikilia mtoto mchanga kwa upendo mikononi mwake. Anamtazama kwa utulivu na hisia za upole. Kando yao kuna vifaa na mwangaza wa ward unaotoa hali usafi na utulivu. Kuna hisia za uzazi na mwanzo mpya wa maisha.

Mwanamke mmoja ameketi kwenye kiti akiwa na nyaraka mikononi mwake akijitayarisha kupokea chanjo kutoka kwa daktari au muuguzi. Mwingine nyuma yao wanashughulika na vitu vya afya katika kliniki huku sehemu ya ukuta ikiwa wazi ina mwanga uking'ara.

Mto wenye maji ya matope unakatiza mbele ya makazi ya mabanda yaliyojengwa kwa mabati na mbao baadhi yao yakiwa yameporomoka kabisa kutokana na athari za mafuriko. Majengo ya ghorofa ya mawe yamesimama nyuma yakionekana kuhimili hali hiyo.

Mtu ameshika sindano kubwa yenye ncha ya kijani na chupa ya dawa yenye nembo ya Vaccine .Mikono yake ina glavu za hospitali na anashikilia vifaa hivi kwa ustadi. Maandhari ya nyuma ni ya blue ikifanya vitu viwe wazi na vya kuvutia.

Watu wawili waliovaa mavazi ya kinga ya rangi ya manjano, na miavuli ya kupumua, wanashughulikia vifaa vya kemikali, wanaoshikilia mitungi ya buluu wanatia kemikali kwenye tanki kubwa nyeusi. Vifaa hivi vinaonekana kuwa katika eneo la viwanda au maabara ya kisasa ambapo usalama unazingatiwa kwa umakini mkubwa.

Kundi la watu wakiwemo wanawake na watoto, wanasimama kwenye maji ya mafuriko yaliyofunika ardhi ya kijiji, nyumba ya mviringo iliyojengwa kwa nyasi na miti imezungushiwa shuka zenye rangi mbalimbali na kuta zake zinaonekana kuegemezwa na vijiti.

Mfanyi kazi wa afya amevaa barakoa akishika sindano na chupa ya chanjo anaondoa kipimo Kwa matumizi mandhari ni ya ofisi au kituo cha afya na madirisha mawili ya kando yanaangazia mwanga. Ukuta wa bluu unapatikana nyuma, Hisia ya umakini na uskiifu kwa hatua ii ya utayarishaji unajitokeza zaidi.

Kipoza cha dawa na vidonge vimepangwa kwa mpangilio mzuri, mbele ya mandhari ya bluu. Chupa moja ina nembo inayosema Yellow Fever Vaccination , na sindano imewekwa karibu nayo. Bidhaa hizi ni za matumizi katika kinga dhidi ya homa ya manjano na vifaa hivi ni muhimu kwa utaratibu wa chanjo.

Mwanaume mzee ameketi kwenye kiti cha plastiki kando ya ukuta wa jiji, huku mfanyikazi wa afya aliyevalia mavazi ya samawati akimpatia chanjo. Mtoa huduma amevaa barakoa na anatumia sindano kwa uangalifu kwenye mkono wa kushoto wa mgonjwa.

Daktari wa wanawake aliyevaa mavazi ya hospitali ya bluu, anajitahidi kumtengeneza mtoto mchanga aliyefungwa kwa shuka nyeupe yenye alama za rangi nyekundu aliyelala kwenye kifaa cha kuzalisha watoto. Kuna vifaa vya hospitali vimewekwa kwenye kuta na rafu ikiwemo mashine za kusaidia uchunguzi na huduma za afya.

Daktari wa meno aliyevalia glovu na barakoa anafanya uchunguzi wa kinywa cha mgonjwa aliyelala kwenye kiti maalum cha matibabu. Msaidizi wake aliyevaa sare nyeupe anashikilia taa ya matibabu juu ya kichwa cha mgonjwa ili kutoa mwanga wa moja kwa moja kwenye eneo la kazi.

Jengo kubwa lenye paa jeupe limejaa vitanda vya wagonjwa vilivyopangwa kwa mstari vikiwa na magodoro meupe na mito ya kijani. Viti vya plastiki vya bluu vimewekwa karibu na kila kitanda baadhi vikiwa na chupa za maji chini au nguo juu yake.

Daktari wa afya aliyevaa koti la matibabu na barakoa anajiandaa kutoa chanjo kwa mwanamke mmoja aliyevaa mavazi ya jadi na ambaye ameketi na kumshika mtoto kwenye mikono yake akimngoja mhudumu wa afya kutoa huduma. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa ni ya kavu na kuwa nyumba za jadi zilizojengwa kwa nyasi.

Wanawake wawili wako kwenye chumba cha ndani kilicho na vifaa vya kawaida. Mmoja wao amevaa mavazi ya kazi ya bluu na anatabasamu huku, akimwonyesha mwenzake kitabu. Mwanamke mwingine anatabasamu kidogo huku akitazama kitabu kilichoshikiliwa. Chumbani kuna samani za kimsingi, kama vile televisheni ndogo kwenye meza.

Mzee anafanya shughuli za kitamaduni akiwa ameketi chini. Amezungukwa na vifaa vya asili na anashika brushi . Mbele yake kuna vitu vingi vidogo vinavyotumika katika tamaduni za kiasili. Mandhari inaonekana kuwa ya kijijini.

Watu kadhaa wamevaa mavazi ya kazi wakishirikiana kwenye kifusi kilicho salia baada ya jengo kuanguka, wachache wameinama wakitumia mikono kuondoa mabaki ya matofali na mabambo ya chuma, huku wengine wakiwa wamesimama wakitazama kwa makini.

Mtu aliyevaa mavazi meupe ya kinga ya mwili mzima pamoja na glavu za samawati na buti nyeusi ananyunyuzia dawa kwenye mimea ya kijani iliyopandwa kwa mstari kwenye shamba lenye rotuba, amebeba mtungi wa rangi ya machungwa mgongoni unaounganishwa na bomba refu lenye kichwa cha kunyunyuzia dawa.

Mzee mmoja anapokea chanjo kwenye mkono wa kushoto, kutoka kwa mfanyikazi wa afya aliyevaa mavazi ya buluu. Mzee huyo amevaa shuka la rangi nyekundu na samawati, ambalo ni la asili kutoka kwa jamii la wa Maasai na ana maski ya kujikinga virusi.

Vifungasho vitatu vya dawa vimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye msingi wa rangi ya zambarau. Kati yao kuna chupa yenye virutubisho kama vile Vitamin B-12, C na D ikisaidia katika uundaji wa seli nyekundu za damu.

Mama ameketi kitandani akiwa amevaa nguo ya hospitali ya rangi ya waridi, amemshikilia mtoto mchanga mikononi mwake kwa upole na tabasamu la furaha usoni. Mtoto amelazwa kwenye blanketi jeupe lenye michoro ya rangi tofauti akiwa amelala kwa utulivu.

Jangwa tupu lenye mchanga wa rangi ya kahawia limelazwa ngamia aliyedhoofika kukufa. Mwili wake ukiwa umelala upande mmoja huku kichwa chake kikiwa kimeegemea chini. Mzigo wa vitambaa na mizigo mingine ya safari bado uko mgongoni mwake. Kwa sheria kuu alikuwa kwenye matembezi marefu.

Mpokezi mwenye tabasamu amesimama nyuma ya kaunta ya Finetouch Dental Care, ukutani kuna bango la jina la kliniki, kaunta imepambwa na sticker za malipo kama vile visa , ukuta wa nyuma umechorwa kwa rangi ya waridi nyororo na saa ukutani inaonyesha muda.

Wahudumu wa afya wamevalia mavazi ya kinga pamoja na barakoa wakihudumu katika kituo cha kutoa chanjo, mwanamke ameketi kitini huku muuguzi akiwa katika hatua ya kumpa sindano ya chanjo kwenye mkono wa juu, nyuma yao kuna bango kubwa linaloelekeza jinsi ya kujikinga dhidi ya virusi vya korona.